Huyu mwenye amekaa ameshikilia mkono kuna kitu ameingiza tena ameinua mikono yake. Kuna mwenye ako kando yake amesimama pia anaonekana, hili ni mashini, ni kama anafanyiwa mazoezi kwa mkono zake yote mbili.

Mama mwenye amesimama, kuna vitu mbili ameshilikia kwa mkono yake mbili. Moja haijaonekana vizuri, kwa mkono yake moja ameshikilia kitu kama ya kutumia kuongea. Tena hapo mahali amesimamia inakaa kuwa ni hosipitali, vile tunavyo ona meza na pasia iliyo kwa dirisha.

Hapa kuna wamama watatu moja anakaa anapeana mkono yake anapeana anatungwa sindano na mwengine mwenye ameinama karibu na yeye, kando yake kuna mwingine amekaa, kwa ukuta imeandikwa pata chanjo Kaa chonjo.

Mama huyu aliye karibu sana ameshikilia chupa ndogo, ameshikilia pia sindano ,anaonekana kutoa dawa kutoka kwa ile sindano akieka kwa chupa akiweka kwa sindano, tena nyuma yake kuna madaktari wengine na kuna pia watu ambao wanatembea.

Huku kuna watoto ambao wako na jerrican . Jerrican watoto wawili ni watoto watatu. Wamekaa karibu na mahali pa takataka, mahali chafu. Inaonekana kuna maji, kuna tena pipe yenye imepita katikati. Wanachota maji kutoka kwa mfereji iliyo karibu na hizo takataka.

Watu wengi ambao wanakaa kuwawengi wamekaa, kuna wenye wameinama tu wotewameeka mikono zao juu ni kama wanaomba msamaha ama kuna kitu yenye wanashangilia, wote wamefunga midomo zao na maski, tena kando yao kuna nyumba.

Huyu ameshika mtoto, mtoto mchanga ambaye mtoto anaonekana analia. Daktari ameinama karibu na mtoto anaonekana ni kua ni kama anamdunga, huyu mtoto anapewa chanjo kupitia kwa mguu yake

Daktari mwenye anaonekana anauza dawa ameshikilia dawa zilizo juu dawa zenye zina kutofanana zenye ziko katikati pia zenye zinakaa zote kufanana yenye ameskikilia ya juu ameshikilia ya juu sana na ya yenye zinafwata na picha na anatabasamu.

Hii ni pakiti ya dawa. Pakiti yenyewe iko na maandiko. Kuna dawa zenye zimetolewa dawa tatu. Kwa hizi maandiko zenye zimeandikwa hapa kuna zenye zinaonekana vizuri. Imeandikwa Azithromycin Tablets Ip Azicip-500 .

Hii ni chupa ya dawa. Chupa ndogo sana imeshikwa na mkono. Imeonekana tu mkono. Tena ni dawa zenye zimeandikwa hapo juu 'yellow fever vaccine line stabilized' ameshika pia na sindano iliyo kando yake.

Hii jerikani yenye tumeonyeshwa hapa ni jerikani ya dawa. Kuna vitu zilizo ndani imeandikwa nje, Epilepsy Medicine na kuna maandiko ndogo ndogo haijaonekana pia zenye zimeandikwa karibu na Safi Dawa.

Mtu mwenye ameonekana hapa amefunika kila mahali hadi kwa mdomo. Amevalia nguo nyeupe, anashikilia kitu kwa mkono yake. Tena kuna kitu nyeusi yenye imeonekana. Tena tunaona ni kama anajaribu kunyunyuzia dawa kwa hili nyumba.

Anayesimama hapa ni mama kama tunavyo ona ameshikilia chupa ndogo kwa mkono mmoja ameshikilia tena sindano kwa mkono ingine. Anaonekana kutoa dawa katoka kwa ile chupa akiekelea kwa sindano.

Mtoto anaonekana mgonjwa sana, ameonyeshwa mkono zake, miguu zake pia zimeonekana, kila mahali ziko na vidonda hadi mahali pa kushikilia kwa mkono ziko na vidonda. Kila mahali kwa miguu, kila mahali mahali imeonekana ziko na vidonda, tena kuna mguu zingine zenye zimeonekana kidogo ziko na vidonda tu mbili tatu.

Daktari ambaye ako upande mwingine na kuna mwanamke ako upande mwingine, ni kama kuwa anaangaliwa macho na mashine iliyo katikati yao. Daktari anajaribu kuangalia macho ya huyu mwenye ako upande mwingine

Imefurika sana ni maji mingi sana tunaona gari yenye inajaribu kutembea , gari ndogo , tena mbele kidogo kuna lori, kuna tena boda boda yenye inajaribu kwenda, iyo nyumba zilizo hapa pia inaonekana kama maji mingi adi ndani.

Hii ni chupa ndogo yenye inaonekana kuna dawa ndani. Tena hapo kuna karatasi. Kuna kuna sindano mbili zenye zimekelea juu. Kando kidogo kuna pakiti imeandikwa 'vaccine MMR stabilize' .

Tunaonyeshwa mtu, mtu mwenye ameshika mtungi, tena amevalia kitu, tena mahali anatembelea ni maji, kuna maji mingi sana iliyofurika mahali hapa vile ilivyoonekana, kando kando sana mbali kuna miti zenye zimesimama pia.

Mtu mwenye anaosha mkono, tunaona mfereji inatoka maji safi, maji mingi ameinama anaosha mkono, pia anaona picha akitabasamu kando yake kidogo kuna kikombe iliyo wekelewa juu.

Ni mtu mwenye amekaa, amelala, kuna mtu amelala ameinua mkono yake moja, tena mwenye amesimama anaonekana kuwa ni daktari ameshikilia hiyo mguu, ameshikilia hapo kwa goti lake ni kama kuna kitu ambayo anaskia ama vile anataka huyu mgonjwa askie.

Mama amefungua mdomo wake pia daktari wawili upande moja na upande mwingine wote wakiwa ni wanaume. Mmoja wao ameshikilia tochi akimulika mdomo ya huyo mama, mwingine ameshikilia vitu za kutumia anaonekana kukagua mdomo ya huyu mama mwenye amelala.

Hawa ni watu ambao wanakaa hapo wanavalia, wamefunika kila mahali, mmoja aliyo kando kidogoa ako na mtungi inakaa ni mtungi ,kwa mtungi kuna vitu zilizo ndani, alafu tena ana pipe ananyunyuzia kwa vitu. huyu mwenye yuko karibu kidogo mmoja wao akona kitamba anapanguza juu ya meza.

Tunaona mama na baba ambao wanaosha mkono. Tena kando kidogo kuna watu wawili ambao wamesimama ni kama wanagonja kuosha mkono pia. Mbele kidogo ya hao ambao wanaosha mkono ni kitu kama duka hapo chini imeandikwa agent .

Mkono imeonyesha vitu kama dawa refu refu kidogo na tena kuna zenye zinakaa unga unga lakini ni kubwa kiasi, hii yote imefungwa kwa karatasi, kuna zingine zenye ziko kwa chupa pia na ni rangi tofauti.

Mgonjwa, daktari naye ako upande mwingine wa wa kiti. Huyu anaonekana ni kama anaangaliwa macho. Vile tunavyoona mashine iliyo katikati yao, imeenda hadi mtu maana ni kama daktari anaona macho ya huyu mama amekaa upande mwingine.

Huyu mwenye anaonekana kufanyiwa mazoezi za miguu, kuna mwanaume mwenye amesimama nyuma yake na kuna mama amesimama mbele yake ameshikilia mkono yake naye aliye nyuma ameshikilia mguu yake. Kuna mpira yenye iko kando.

Kidogo kuna gari zenye zinakaa zimepata ajali, kuna moto kubwa inacho imetoka hapo, kuna moto inawaka. Moshi ni mingi sana, moshi nye, moshi nyeusi. Watu wanaele wanatembea wakiona huko.

Chupa ndongo sana inaonekana ni chupa la dawa. Hapo kuna maandiko imeandikwa kwa hili chupa juu imeandikwa single doze 0.5ml measles mumps rubella virus tena kando yake kidogo kuna shindano.

Ni dawa, chupa zenye hazijafanana. Kuna ndogo, kuna kubwa na zenye ziko katikati. Tena hizi ni chupa zenye ziko na maandiko. Kuna zenye zimeonekana, kuna zenye hazijaonekana vizuri. Yenye imeonekana moja imeandikwa Leoki , nyingine imeandikwa Deja , nyingine imeandikwa Nzegambi .

Hapa kuna mama mwenye amekaa, ameshikilia mtoto mchanga mdogo, pia kuna mtoto mwenye amesimama, pia ni mtoto mdogo anapewa dawa kupitia kwa mdomo wake, dawa ya chanjo. Wauguzi wawili wamesimama karibu na mama mwenye amekaa.

Hizi ni dawa, dawa za aina moja zenye ziko kwa chupa ndogo ndogo. Ni dawa zenye ziko na chupa. Imefungwa vizuri juu ya hizi dawa zote zimeandikwa maneno zenye zimefanana. Single Dose 0.5 ml vial, Measles Mumps and Rubella virus vaccine .

Hii hapa ni daktari, daktari yenye tunaona kando yake kuna mgonjwa. Tena tunaona kuna mashine iliyo katikati. Anaonekana kuangaliwa macho vile tunavyoona hii mashine iliyo katikati. Nyuma yao kwa hii ukuta wamechora vitu, kuna vichoro za viungo vya mwili, mingi zikiwa macho.

Mwenye ameketi kwa hili kiti ameshikilia mtoto mchanga sana ametolewa nguo zake za chini nae daktari ameinama anaonekana kumpea huyo mtoto chanjo kupitia kwa mguu yake, kando yake ni meza yenye iko na dawa.

Mama mwenye amekaa kwa kiti ameshika mtoto mtoto mwenye amelazwa anaonekana kana kwamba amelala mama naye ameon upande mwingine ameweka mkono yake juu ni kama kuna mtu mwenye anaongelesha kwa upande ingine.

Mama ambao wanaonekana ni wamama wa samburu wamewekaa wote mitungi kwa kichwa ,yao moja tu hachaweka inaonekana ni kama wanapeleka maji kwa mahali iliyokaa kukauka sana hakuna kitu yenye inakaa kuwa na uai.

Huyu, kuna mtu mwenye amelala na ameona juu daktari pia ambaye ako kando yake amekaa ameshika karibu na mdomo yake, kuna vitu mbili zinaonekana kama sindano ameingiza kwa meno ya huyu mwenye amelala.

Kuna mwanaume mmoja mwenye amekaa daktari wawili mama na mwanaume wenye wameshikilia karibu na maskio yake ni kama anaonewa maskio tena tunaona kuna vitu zenye zime,,,kitu yenye imejengwa nyuma ya hao.

Inaonekana amefungua mdomo wake wazi. Daktari pia kuna kitu ameingiza katika mdomo yake anakaa kusafisha meno ama anakaa kutoa meno iliyovunjika ama iliyoharibika. Ameingiza hiyo kitu katikati ya meno ya mtu mwenye amelala.

Barabara, barabara inakaa kuwa imenyesha sana imefurikwa na maji, watu wanatembelea juu ya maji, kuna mtu mwenye anaskuma mkokoteni, naye wa bodaboda, watu ambao wanatembea tena kuna magari zenye zinaenda upande mmoja na zenye zinakuja upande mwingine.

Ni chupa mbili ndogo, nichupa zenye zimefungwa vizuri, nichupa zenye zimekaa kufanana kila kitu, tena kuna maandiko zilizo kwa chupa yote hapa mbili, na ni maandiko yote zimefanana pia chupa lingine na ingine, imeandikwa single dose point five ml measles, rubella virus

Hawa watu wenye wamekaa wameeka viti zao chini wamekaa kwa ,katikati yao kuna mama mmoja mwenye amesimama ni kama kuna kitu yenye ameshikilia kwa mkono wake anakaa kuwaongelesha hawa ambao wamekaa.

Chupa zenye tunaona hapa yote ni ya dawa lakini hazifanani ni ya dawa tofauti tofauti tena juu kuna maandiko zimeamdikwa kwa kila moja ya kona imeandikwa major made calcium , ya pili ilito katikati pure calcium iliyo kando ni my kind organics .

Hapa kuchota maji imeandikwa Boya water project number nambari tano. Kuna mfereji zenye zinatoka hapo njie kwa hili nyumba dirisha kubwa na kuna mtu mwenye ako ndani na kikombe ile juu ya dirisha, Mtungi ni mingi sana, mtungi zenye zimepanga laini. Kuna mtu ambaye amekaa na watu wawili, mmoja akiwa mbele anaendelea kuchota maji.

Kuna mama mwenye amesimama hapa mama muuguzi daktari Kuna mtoto mwenye ako kwa nursery . Anaonekana kumsikia mtoto ama kutokuwa mtoto kama anafanya vizuri kuna kitu ameshikilia amekelea kwa mtoto.

Hii ni chupa za dawa, chupa mbili, chupa ndogo sana, dawa tofauti vile tunavyoona, zikona kifuniko tofauti tena kuna maandiko tofauti na kitu ilioeka juu ni tofauti. Maaandiko yenye imeandikwa dawa ya kwaza imeandikwa MMR II ya pili imeandikwa sterile diluent .

Hapa ni chupa ya dawa, ni chupa yenye iko na dawa zilizo ndani dawa nyekundu tena imeandikwa pharmacist recomended nature made iron food vitamin d gummies .

Watu wawili wanaonekana kwa hili picha mmoja akiwa amekaa chini, anaonekana kuwa mgonjwa anafungua mdomo yake, mwingine amesimama ameshikilia mdomo ya huyo mgonjwa anaonekana kuwa anakagua meno ya mgonjwa.

Naona wauguzi wawili ambao wanashughulikia mgonjwa. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa akiwa amefunikwa. Amelala kwa kitanda. Amefungua mdomo yake. Wauguzi hawa tunaona wakiwa wameshika mdomoni mwake akiwa amefungua. Tena kwa hili meza tunaona kuna vitu za kutumia zimewekwa kando.

Kuna wamama wawili ambao wanaonekana kwa hili picha. Mama mwingine ameishikilia mtoto mwingine akiwa ameshikilia sindano. Inaonekana kuwa anampea huyu mtoto chanjo kando hao kidogo tunaona meza na tunaona kuna dawa zilizo kwa hili meza.

Laini iliyo nyuma sana, tunaona laini refu sana, kuna ambao wamesimama kwa hili laini, wenye wako karibu kidogo wameketi, pia wenye wako karibu sana tunaona mzee mwenye ameketi amepeana mkono wake, aliyeinama karibu na yeye anaonekana kuwa ni kama anampea chanjo.

Hapa tunaona kuna mama ambaye anaonekana kuwa kuna kitu ameiona kwa mshtuko. Kuna mama mwingine ambaye tunaona amekaa kwa kiti anaonekana kuwa ni kama anaskia mauchungu vile tunavyoiona amekalia hiyo kiti. Anaonekana mja mzito ama anaonekana kuwa anaumwa na mahali.

Hapa tunaona kuna mfuriko wa maji vile ilivyoona kwa hii picha. Inaonekana kuwa imenyesha kubwa sana. Kuna wamama wawili ambao wanatembea katikati ya hili maji. Mwingine akiwa ameshikilia kiboko yake, amewekelea ndani ya maji, mwingine akiwa ameshika katika shingo lake. Tena tunaona manyumba, inayokaa kuwa maji imeingia ndani.

Hapa tunaona mama mmoja akiwa ameshikilia fire extinguisher ni kama kuna moto yenye inatoka kwa gesi iliyo nje, tunaona jiko yenye iko nje, tunaona pia moto, tena kando kidogo tunaona pia kuna fire extinguisher ingine iliyo chini.

Wamama wawili ambao wameonekana karibu na hili picha kabisa, tunaona mmama mmoja akiwa ameshikilia mkono ya mmama ambaye amekaa. Anaonekana kuwa ni kama anamdunga, mbali kidogo tunaona kuna pia mama mwenye ameinama, tunaona tena kuna mzee mwenye ameinama pia ni kama mgonjwa ambaye anamhudumia

Mtu anayeonekana kwa hili picha tunaona ameshika mtungi la dawa mkononi mwake. Mkono ingine ameshika paipu ambayo dawa hili inatokea, kuna mimea chini inaonekana kuna mimea chini. Inaonekana hizi mimea ndio ananyunyizia dawa.

Tunaona wamama watatu na watoto wawili. Mama mmoja akiwa amekaa, wengine wawili wakionekana ni daktari. Wameleta watoto ambao wamefanana, wamevalia nguo zenye zimefanana, wameshikwa na toweli zenye zinafanana pia.

Watu walio hapa, wengine wamekaa. Kuna wengine wanaonekana kama wauguzi wamevalia nguo nyeupe. Kando yake kidogo mbali, kuna mama ambaye ameshikiliwa uso wake ameona juu. Anaonekana ni kama anaangaliwa kwa mdomo.

Daktari, kuna kitu amevalia kwa kichwa yake. Nyuma ya huyu daktari tunaona kuna daktari wengine. Kuna mama pia amekaa karibu sana na daktari. Karibu na daktari tunaona kuna mama anamuongelesha mbele yake, anaonekana kuna kitu anamuelezea.

Mgonjwa ambaye amelala tunaona amefungua mdomo yake Tena daktari muuguzi mwenye anamwangalia amewekea mkono yake ndani ya mkono ya huyu mgonjwa kwa mkono ingine ameshikilia tochi na kumulika ndani ya mdomo.

Tukiangalia kwa hili picha tunaona daktari na mgonjwa kwa upande mwengine. Daktari tunaona kuna mashini yenye anaangalia yenye imepita hadi kwa mgonjwa kwa upande mwengine. Anaonekana kuwa nikama anashikilia macho ama anaangalia macho ya mgonjwa aliye kwa upande mwingine.

Mama anayeonekana kwa picha hili, anaonekana kua ni daktari amevalia nguo yake nyeupe. Tena tunaona ameshikilia sindano na chupa la dawa kuonekana . Anaonekana kua kuna dawa anazozitoaa kwa chupa. Kando yake kidogo tunaona watu wanao kaa kupanga laini.

Mama ambaye anaonekana kwa hili picha na amekaa na ameshika chupa mbili ya dawa vile anavyoionyesha, tena kuna kitu ameivalia, anaonekana kuwa hizi madawa anaionyeshana ni chupa tofauti.

Vile tunavyo iona kwa hili picha, tunaona wauguzi watatu wakiwa wamejifunga vizuri, wamefunga mdomo na kufunga kofia zao. Tunaona nikama kuna mgonjwa mwenye anashughulikiwa hapo chini, tunaona wawili hao wameangalia upande wa mgonjwa mwengine akiwa ameangalia upande mwingine.

Kuna mtu ambaye anaonekana anakaa mtoto anasimama, anawekelea mkono yake juu akiwa amewekelea ingine karibu na hilo mkono, tena kando yake kidogo kuna manyumba inayokaa imeporomoka na kando ya ile nyumba zenye zimekaa kuporomoka, kuna nyumba tu imekaa mzuri.

Huko kwa hii mesa ni chupa yenye inaonekana kama ni chupa ya dawa moja vile tunavyoona. Chupa yote ya hii inakaa kufanana. Kuna chupa iliyo mbali kidogo inakaa kuwa ni kitu. Na tena kuna chupa inakaa kutofauti na lingine. Ni chupa mbili zilizombali kidogo. Kwa hili chupa kuna maandiko zimeonekana Yellow Fever . Kando yake kidogo kuna sindano.

pakiti moja. Kwa hili pakiti iko na maandiko imeandikwa measles, mumps and rubella vaccine live . Hapo kando kidogo tunaona kuna chupa kidogo yenye imewekwa chini, chupa inaonekana chupa la dawa. Tena kuna sindano imewekwa kando.

Mama huyu anayeonekana kwa picha, tunaona akiwa nikama anataka kumtoa mtoto alie kwa (nursery) vile tunavyoiona mashini tunavyoiona mahali alipowekwa tena hapo juu kwa mahali tunaiona kuna karatasi, kuna karai tena kando yake na kando yake kidogo tunaona kuna mashini mingi.

Chupa inayoonyesha kwa hili picha tunaona ni chupa ya dawa vile imeandikwa imeandikwa lba a moja . Tena tunaona kuna mchoro, kuna mtoto, kuna mchoro ya fiongo vya ndani. Hapo juu tena tunaona imeandikwa Ahsaka Herbal Medical Group Albaa Mujarabu .

Hapa tunaona watu ambao wamesimama. Wengine wamevalia jaketi sawa na mwengine. Tunaona tena kuna ndoo mbili zimewekelewa, inaonekana ni ndoo za kuosha mkono. Wanaonekana ni kama kuwa wanaongea ama wanaona kama hiki ndoo iko na nini ndani. Mbele kidogo tunaona kuna mama ameweka mkono yake kwa mfuko na amesimama

Tunaona mama ambaye amekaa akiwa amefungua mdomo yake wazi kando yake ni watu wawili mwingine ameshikilia tochi mwingine ameshikilia vitu kama sindano kwa mdomo ya huyu mama. Anaonekana kuwa anashughulikiwa ama meno yake inashughulikiwa na hao wahudumu wawili.

Katika picha tunaona wamama wawili wamesimama, mmoja akiwa ameshikilia kipaza sauti, ni kama kuna kitu anaitangaza. Kando yao kidogo tunaona kuna manyumba. Tena mbali kidogo kuna mama mmoja mwenye amesimama kando na akiwa ametazama hawa wamama wengine.

Mtu tunaona ameinama ameshika kitu ya kuosha nyumba. Tunaona ndoo iliyo karibu ameshika na mkono yake ingine. Hapo tena mbele yake kidogo, tunaona kuna mchoro ya shule inaonekana mchoro vile tunavyoiona. Save water always drink . Hapo tena chini yake kidogo kuna viatu.

Hapa tumepewa chupa moja, inaonekana ni chupa la dawa vile imeandikwa waluita iron chiliet fe , hii inaonyesha kuwa imeandikwa sixty capsules hii inaonyesha kuwa ni chupa la dawa vile iko na mchoro vile iko na maandiko na vile imeandikwa myochiliet.

Hapa tunaona wauuguzi wawili ambao wamesimama Moja akiwa ameshikilia katika pua ya huyo mgonjwa ama katika mdomo wa huyo mgonjwa, mgonjwa naye tunaona Kuna mtu ambaye amelala kitandani huku amefungua mdomo yake inaonekana kuwa huyu muuguzi anamwangalia mwenyewe.

Glasi iliyo na maji ndani, kando kidogo kuna pakiti imeandikwa core supplement pack planet tena kando kidogo kuna dawa yenye iko na rangi tofauti, tena kando kidogo kuna kitu, kuna kitu imeandikwa kwa pakiti ingine imeandikwa planet .

Picha tunaona wamama watatu ,hao wamama wanakaa kuwa Kuna kitu wanaoitengeneza, tunaona chini yake Kuna kitu wameiyeka chini wakiwa wamevalia nguo yenye zimefanana wote wakiwa wamefunga kichwa vile imefanana pia.

Mtu mwenye anaonekana kwa hili picha amekaa anaonekana kama amekaa anaonekana kama ni muuguzi vile amevalia jaketi lake nyeupe tena vile tunavyoona nikama kuna vitu anazo ziangalia vile tunaona kuna vitu ameshika kwa vichupa kua kuna vitu anazozipima.

Kilicho hapa kwa hiki meza ni chupa ya dawa, vile imeandikwa kwa chupa hii kuna maandiko imeandikwa MMR vacc bro aim or sc use .

Tumepewa chupa. Chupa nne. Chupa hizi ni tofauti vile inavyoonekana, viko na rangi tofauti, kifuniko tofauti, lakini ni chupa zenye zinakaa kutoshana. Kwa hizi chupa kila mmoja ako na maandiko zake. Kuna enye imeandikwa Now, kuna Nordic Naturals, kuna Vitamin D3 Potency, kuna pure vitamin D3.

Kuna watu wawili, mzee aliye karibu sana anaonekana kama daktari, kuna kitu amewekelea shingo lake, amefunika mdomo lake na pua. Kando yake kidogo tunaona ni mama. Chini tunaona wote wawili wanatazama mtoto. Daktari akiwa anataka kushika mtoto vile tunaona mkono wake ukielekea kwa mtoto.

tumeonyeshwa daktari, daktari ambaye kuna kipakiti ameshika. Ndani yake tunaona kuna kitu ndani. Nyuma yake kuna vitu mingi ambavyo zimeandikwa imeandikwa Covax, Covax TPC.

Hapa tunaona watu wawili, mmoja akiwa amelala ameona juu, amefungua mdomo wake wazi. Mwingine tunaona ni kama amekaribia, ameshikilia mdomo ya huyu mwenye ameona juu na amefungua mdomo.

Ambaye anaonekana hapa anaonekana kuwa ameshika sindano na kwa mkono mwingine tunaona ameshikilia chupa linakaa la dawa. Anaonekana kuwa ananyunyizia dawa kwa hilo sindano. Kando yake tunaona kuna watu ambao wamesimama wanaonekana kuwa kwenye laini.

Inaonyesha mama ambaye amemshika mtoto mchanga sana. Anaonekana ni mtoto ambaye amezaliwa tu. Vile tunavyoiona akiwa mdogo sana. Huyu mama anakaa kumtazama mtoto huyu. Kando yake kidogo tunaona kuna sanduku na tunaona amekalia amekalia kitanda cha hospitali.

Kwa hili picha tunaona kuna mama ambaye ameshikilia mtoto, tena kuna mwingine ambaye amesimama anajaribu kufungua mdomo ya mtoto. Tunaona huyu inaweza kuwa ni muuguzi. Kuna vitu ambayo anajaribu kuiwekelea kwa mdomo ya huyu mtoto.

Huyo mtu ambaye anaonekana kwa hili picha anaonekana kuwa ameeka mkono yake juu, ingine amewekelea, ameshika hapo. Anaonekana kuwa ni kama ni mtu anaitana vile tunaona mdomo wake. Nyuma yake tunaona matanki za maji tatu, tena hapo karibu na yeye tunaona kuna ubao imeandikwa water step .

Mtoto mweye amekaa kwa hili kitanda tunaona ni mtoto msichana amepeana mkono yake akiwa amemwangalia dakitari naye dakitari ameshikilia mkono yake anaokekana kuwa nikama anaiangalia hilo mkono, kando kidogo kuna meza tunaona mafael zilizokuwa kwa meza.

Hapa tunaona mtoto ambaye anajaribu anapewa sabuni kuoshea mkono. Hapa tunaona kuna mtu mmoja ambaye anajaribu kumuekea huyu mtoto nae sabuni ya kuoshea mkono. Nyuma yao kidogo, tunaona tanki ya maji. Tunaona mfereji ya maji.

Muuguzi huyo mbaye amevaa nguo yake nyeupe amefunika mdomo yake tunaona ameingiza mkono yake nikama kuna kitu anazitoa kwa kioo ile upande ingine kwa hio kioo au upande ingine tunaona kitu kama dawa ilikua meza.

Mama mwenye anaonekana kwa hili picha anaonekana kua anangaliwa hivi amekaribia sikio lake na anaonekana ni kua kuwa anamulika kuona masikio yake kando yao kidogo tunaona kuna wauguzi wengine na watu wengine ambao wanashugulikiwa.

Mama wawili wamekaa. Mmoja akiwa ni kama ni daktari ameshikilia meno bandia. Anaonyesha huyu mama mwingine ambaye amekaa upande mwingine. Anaonekana kuwa ameishika kalamu akiwa anashikilia kwa hizo meno ni kama kuna kitu anaelezea.

Chupa iliiyo hapa tunaona ni chupa ya dawa vile imeandikwa hapo single dose kwa hilo chupa, kando yake kidogo tunaona kuna sindano inayokaa kuwa na damu, vitu nyekundu ndani, kando yake kidogo kuna pakiti ambayo imefunguliwa.

Hapa tunaona ubao tunaona tena kuna tarakilishi huko juu tunaona televisheni iko juu inaonyesha mama mwenye amecheka hapo tumeona tena kwa hili picha imechorwa meno tena imeandikwa dental care .

Tunaona kuna baba mmoja ,kuna mzee mmoja anaonekana kuwa ni muuguzi ,ameshikilia sidano akiwa ni kama anampea chanjo mwingine ambaye anaonekana kuwa amekaa ,amepeana mkono wake, tena kuna watu naona ata kuna watu ama kuna kichwa inaonekana kidogo.

Hapa tunaonyeshwa chupa yenye inaonekana ni chupa la dawa vile tumeona tumeandikwa doctors recipes, iron plus, vitamin C plus, folate plus, vitamin B six, B twelve optimal blood plus building formula.

Chupa zilizopangwa kwa meza, chupa mbili tatu zimefanana, tatu zingine zimefanana. Imeandikwa kwa chupa, kuna maandiko yameandikwa kwa chupa ingine, mtiki nguvu za kiume. Kwa tatu zote tatu ziko na maandiko hiyo, kwa ingine tatu imeandikwa mkoko.

Kuna chupa iliyo kwa meza. Kwa hili chupa tunaona ni chupa la dawa. Chupa hili imefunguliwa na dawa imemwagwa kwa meza. Dawa iliyo na rangi nyekundu tunavyoona. Tena kando kidogo tunaona karatasi iliyo nyembamba mrefu.

Tunaona hapa inakaa ni maji, tunaona majahazi mingi sana watu wamejaa kwa kila majahazi. Inaonekana kuwa inabeba watu, tukiwa hapa tunaona maji ni mingi sana, kando yake tunaona nyumba ambazo ziko kando ya hiyo majahazi.

Tumeonyeshwa chupa mbili tumeonyeshwa dawa, chupa hili limeandika MMR mescal surupela, tena kando ya hili chupa kuna sindano imeekelewa karibu na hilo chupa.

Kuna mama wawili ambao tunaona amevalia nguo yenye zinafanana vile inavyoonekana kwa picha hili. Mama mwenye ameonekana sana ni huyu mama ameshikilia kuna mashine ameshikilia kwa mkono wake. Kando yake kidogo tunaona kuna maski zimewekelewa kando kuonekana huyu mama anaweza kuwa anatengeza hizo maski.

Chupa iliyotolewa hapa inaonekana ni chupa la dawa vile tunavyoona maandiko zake imeandikwa iron, easy iron count to life tena vile tunavyoona tumeandikwa certified gluten pain and constipation gentle on stomach support energy .

Hapa inaonekana kuwa imefurika maji mingi sana, kuna maji mingi sana, kuna watu wawili, watatu, kuna mbuzi, kuna nyumba, kuna watu ambao wako karibu kutembea kwa hii maji, tunaona mtoto mwenye anajaribu sana kwa hili maji.

Mama mwenye amekaa anaonekana kwa hili picha ameshikilia mtoto kwa mkononi mwake, mwingine aliyekando yake kidogo anaonekana kuwa ameshikilia shindano, na kushikilia mkono ya huyu mtoto, anaonekana kuwa anapewa chanjo.

Watu watatu wakiwa mmoja ndo anakaa mgonjwa amelala kwa kitanda ni mama, amefungua mdomo lake wazi, wawili wakiwa kuna mwingine ameshika tochi anamulika mdomo wa huyo mama, mwingine akiwa kuna vitu ameshikilia karibu na meno ya huyo mama, mama anakaa kuwa ni kama anaangalia meno ya mama huyo.

Hawa ni mama wawili, mama mmoja akiwa anaonekana kama daktari, mama mwingine akiwa anaonekana ni kama kuna kitu amemwangalia daktari ni kama kuna kitu anaelezewa, kwa meza tuko na dawa zenye zimeekwa kwa meza, kwa ukuta tunaona kuna picha zenye kuna maandiko zenye zimeandikwa kwa hizo picha.

Mtoto aliye karibu sana mwenye mwenye alivalia nguo ya kiatu nyekundu inaonekana kuwa amekaa kando mbali kidogo daktarii amesimama kuwa anaona vitu anashikia kwa meza kando kidogo Kuna kitanda na mbele kidogo tunaona nyumba refu iliio na vyumba vingine.

Inaonyesha mtu mmoja ambaye ameshikilia mtungi mbili kwa upande mwingine. Kwa upande yote mbili ya huyu mtu tunaona vitu kama mashini vile tunavyoitazama. Tena tunaona huyu mtu vile amevalia hadi ameeka vitu kwa mdomo yake.

Watu ambao wako kwa hili picha tunaona ni watu kuna wilbaro mingi, kuna mitungi ya maji zinaonekana mingi sana. Tena kuna watu ambao wanasimama, kuna wengine wenye anaonekana kuwa wanachota maji kwa laini ambao wanaonekana tena hakuna kitu iliyo kila kitu inakaa kuwa kimekauka, hakuna nyasi. Tena kando kidogo tunaona nyumba mbili, tatu.

Nyumba iliyo hapa tunaona ni nyumba ya manyatta yenye imetengenezwa tu na nyasi. Tena karibu na hili chumba tunaona kuna sufuria nje. Kuna tena mtungi. Kuna miti zilizokauka. Hakuna nyasi. Kila kitu inaonekana kuwa imekauka.

Kuna mtungi, mtungi tatu zenye zimeonekana hapa, ya nne ikiwa imeonekana kidogo. Katikati ya hizi mitungi ni chupa ndogo ndogo zenye zinaonekana kuwa na vitu nyekundu ndani, chupa zingine tena tunaona kuna karatasi imefungwa na ndani kuna chupa zingine zenye zinakaa hazijafunguliwa.

Tunaona Kuna mama Mmoja ambaye amelala kwa kitanda anaonekana kuwa mgonjwa vile tunaona Kuna Paipu zenye zimeenda mpaka mdomoni mwake Kuna mwingine ambaye tunamwona kama Kuna vitu anashikilia karibu na mdomo yake karibu na huyu mama, mwingine tunaona ni kama anavinya tarakilishi.

Inayooenekana hapa mama anayoonekana hapa ni mama amefungua mdomo yake, kuna kitu ambaye ameingiziwa kwa mdomo wake. Tena tunaona kuna mtu aliyesimama kando yake ndio ameshikilia hiyo kitu kwa mdomoni wa huyo mama.

Kuna mama ambaye anaonekana amelala kwa kitanda. Kando yake kidogo kuna daktari, ameshikilia mkononi mwake anaonekana kuwa ni kama anataka kumwigiza ama kuna kitu anataka kumfanyia huyu mgonjwa. Kando kidogo tunaona mashini zilizojuu ya meza.

Hapa tunaona wamama wawili, daktari wawili ambao wamesimama, kando yao kuna watoto ambao wamesimama karibu na hao, hapa inaonekana ni chumba cha watoto, hapa inaonekana ni nursery vile tunavyoona mashine zilizo kando, vile tunavyoona mahali watoto wameekelewa.

Hapa tunaona wamama walio mbali kidogo na watoto. Wanaonekana kuwa wanachota maji. Tunaona kuna nyumba iliyo karibu na hao. Kuna mfereji nje, wamepanga mitungi mingi, tena karibu na sisi kuna mtu mwenye anaonekana kuwa ameshikilia simu yake ya mkono.

Baba mwenye anaonekana kwa hili picha anaonekana kuwa anapewa chanjo na huyu daktari. Vile tunavyoiona, anadungwa sindano kwa mkononi mwake tena kando yake kidogo kwa meza tunaona kuna mashine na tunaina tena kuna kitu kubwa kama mahali pa kuwekelea dawa.

Tunaona mama ambae ameshikilia mtoto tena kando yake tunaona daktari ambae amefungua mdomo ya huyo mtoto anaonekana kuwa anamnyunyuzia ama anamwekea dawa kwa mdomoni mwake, tena tunaona kuna watu ambao wamesimama. Mmoja wao amevalia nguo ya askari kando ya huyo mama tunaona laini, tunaona mama mwengine anaye subiri kando.

Tunaonyeshwa nyumba iliyofurika na maji. Vile tunavyoona kuna wamama wawili wanajaribu kuchota maji kwa ndoo wakimwaga huko nje wakiwa wamevaa mask zao. Inaonekana kuwa hii ni maji yenye imekuja hadi kwa nyumba vile tunavyoona kuna mlango.

Kuna moto inayowaka juu sana kuna moshi mingi. Kando kidogo kuna miti bado yenye amesimama, kukuja mbele kidogo tunaona tena moto haijafika upande ya mbele.